Watu wanaonekana wakijaza fomu mbali mbali juu ya meza ya mbao. Karatasi nyingi zimewekwa na kalamu zinatumika zikionyesha shughuli rasmi kama vile usajili au ukusanyaji wa taarifa muhimu. Kuna mtu amesimama akitoa fomu nyingine huku kukiwa na vifaa mbalimbali mezani.

Ofisini ya huduma kwa wananchi imetengenezwa kwa mazingira yanayokaribisha. Watu wameketi wakisikiliza kwa makini huku mmoja akiwa amesimama na kueleza jambo akionekana mwenye mamlaka. Wengine wamevaa mavazi ya kikazi na fulana nyekundu zilizo na nembo ya huduma bora. Mabango nyuma yanaeleza huduma kama vile vyeti vya kuzaliwa na vifo na kuna taarifa za kuboresha utoaji wa huduma kwa umma.

Huduma center , ni ofisi ya kisasa yenye dawati la taarifa lililo andikwa information desk . Kuna sehemu kubwa ya viti vya kusubiri. Gari nyingi ya fahari na maafisa wamevaa sare za huduma Kenya. Mazingira ni safi na mpangilio ni wa kisasa, unaoashiria sehemu ya huduma kwa umma inayotoa msaada kwa wateja na wanainchi wanao tafuta huduma mbalimbali za serikali.

Watu wawili wamevaa sare za kazi na wanafanya shughuli za kiofisi. Meza ina nyaraka mbalimbali, kompyuta na visanduku vya karatasi. Kuna vioo vinavyotenganisha sehemu ya watu hawa na upande wa mbele, huku milango na madirisha yakiwa wazi nyuma yao.

Shabiki amevaa mavazi ya kuonyesha uzalendo wa Kenya. Akiwa na bendera ya Kenya na vuvuzela. Amezungukwa na watu wengi kwenye uwanja wakitazama tukio kubwa kama mechi au sherehe kuu. Rangi za bendera ya Kenya zinaonekana wazi, zikionyesha umoja na fahari ya taifa.

Mchezaji mwenye jezi ya rangi ya machungwa na nyeusi anaonekana akionyesha maumivu au kukata tamaa labda baada ya kuumia au kukosa nafasi ya kufunga. Pembeni yake kuna mchezaji mwenye jezi ya buluu na nyeupe akiendelea kutembea. Nyuma kuna watazamaji waliokaa jukwaani wakifuatilia mechi. Mazingira yanaonyesha mchezo wa kandanda ukiendelea katika ligi.